Mradi maalumu uliyoandaliwa na serikali kwa ajili ya kuzalisha nishati muhimu ya umeme, na kuweza kuyafikia malengo yake ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme, yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mradi mkubwa unaomilikiwa na serikali ulioandaliwa kwa ajili ya kuzalisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme, yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mashine ya kisasa aina ya transifoma iliyofumwa vizuri na kuvingirishwa na waya, kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu ili kufanikisha zoezi la kusadieisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii, inafikiwa na huduma hiyo ya umeme kwa asilimia mia moja.

Waya zilizofumwa na kuunganishwa vizuri zilizowekwa juu ya nguzo maalumu, inayotumika kwa ajili ya shughuli hiyo ili ziweze kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Nyaya zilizosukwa vizuri na kuekwa katika nguzo ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo yanafanikiwa.

Mashine aina ya transfoma iliyofungwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekaa juu ya nguzo maalumu, ili kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serekali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo linafikiwa kwa asilimia mia.

Nyaya zilizosukwa na kuwekwa vizuri katika nguzo, ili kufanikisha zoezi la usafirishaji wa nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo yanafikiwa.

Mashine aina transfoma iliyofungwa vizuri na kuunganishwa na waya. Kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha umeme naifikia kila kaya katika jamii.

Waya zilizofungwa vizuri na kuwekwa katika nguzo zinazotumika katika zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ilikuweza kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii zinafikiwa na huduma hio muhimu ya umeme.

Mashine ya kisasa ya teknolojia, inayofahamika kama transfoma, iliyofungwa vizuri na kuunganishwa na waya, kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu zilizoandaliwa ili kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme linafanikiwa na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo.

Waya zilizosukwa vizuri na kuwekwa katika nguzo zinazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Waya zilizosukwa vizuri na kuwekwa katika nguzo, tayari kwa ajili ya kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu, yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mradi maalumu unaomilikiwa na serikali, ulioanzishwa kwa ajili ya kuendesha shughuli ya kuzalisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo yanafanikiwa.

Alama ya barabarani ikiwa imeandikwa herufi P ikiwa na rangi ya bluu, ikizungukwa na mduara pamoja na mkwaju katikati vikiwa na rangi nyekundu. Alama hio inayotumika kuashiria zuio la kuegesha gari katika eneo husika.

Mazingira ya kuvutia eneo la barabara wakati wa usiku, barabara hutumika kwa ajili ya usafiri watu, magari pamoja na vyomba vingine vya moto hupita ili kukidhi haja zao za kila siku na matumizi mbalimbali kwa shughuli za kibinadamu .

Wafanyakazi katika taasisi maalumu iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanikisha mazingira hayo yanakuwa masafi kwa ajili ya kuendesha shughuli za kibinadamu.

Kukosa njia nzuri na sahihi ya kutupa takataka, na sababu moja wapo inayopelekea kuathiri afya ya viumbe hai, na mazingira kwa ujumla na kuyafanya mazingira yasiwe tena ya kupendeza na kuvutia.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliojiza titi katika zoezi ya kuyaweka mazingira katika hali ya safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanikisha zoezi hilo kwa asilimia mia.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama, kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo kuhakikisha eneo hili linakua safi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na usalama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hili ili kuhakikisha mazingira haya yanakuwa salama kwa matumizi hayo.

Wafanyakazi wa taasisi maalum iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi la kuhakikisha eneo hili linakuwa safi na salama bila kuhatarisha maisha ya viumbe hao.

Wafanyakazi wa taasisi maalum iliyojikita na kujizatiti katika zoezi ya kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama, kwa matumizi ya viumbe hai wakiendelea na zoezi la kusafisha eneo hili kuhakikisha lina kuwa safi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu uliojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kwenye hali ya usafi na usalama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kuhakikisha eneo hili linakuwa safi na salama bila kuhatarisha maisha ya viumbe hai.